Hii ni transfoma ndogo ya usambazaji wa sitima. Anga inaonekana kuwa na mawingu na inaonekana kuwa ni mawingu ya mvua. Pembeni pia kuna mti na mandhari inaonekana kuwa tulivu na ya nyumbani.

Moshi mweupe unaonekana ukitoka kwenye sehemu moja ya majengo haya ambayo yanaaminika kama yanawezakuwa ni factory iliyoko katikati mwa msitu, pembeni kunaonekana msitu na pembeni pia kunaonekana moshi zingine zinazopaa angani kutoka maeneo mengine tofauti tofauti.

Watu waliovalia sare za kazi za ujenzi wakitembea. Wote wamevalia kofia za ulinzi, na wanaonekana wakiwa katika eneo la ujenzi lenye miamba na pia lenye machuma makubwa.

Sehemu ya usambazaji wa umeme iliyoweza kuzingirwa ikiwa na bango la kampuni ya Kenya Power . Mawaya za stima zikionekana zikiwa zimepangwa vizuri na sehemu hii ikiwa na ua wa mawe pamoja na imezungushwa na waya.

Nguzo kubwa ya chuma inayotumika kusambaza ama kuweza kupitisha mayawa za nguvu za umeme ikiwa imeekezwa katikati ya mahali ambapo kunaonekana kama ni pori. Miti mingi inaonekana kwa umbali, zikiwa zinapea ardhi usafi nadhifu. Anga inaonekana kuwa yenye mawingu machache.

Mahali pa kusambazia umeme, mahali pa kati. Hapa tunaona minguzo ya chuma kubwa kubwa ambayo imeweza kushikilia nyaya za stima zilizo na miangaza pia. Anga inaonekana kuwa ya mawingu machache ya dalili ya mvua.

Sehemu ambayo hutumika kuweza kusambaza nguvu za umeme. Mawaya zikiwa zimepangwa vizuri huku zikiwa na minara tofauti, tofauti, vinavyolingana kwa urefu. Sehemu hii imeweza kuwekwa ua wa waya na inaaminika ni waya iliyo na nguvu za umeme.

Kampuni ya Kengen. Kuna tanki kubwa la maji lenye nembo ya Kengen, generator na miundombinu ya umeme upande wa kulia. Pia kuna magari yaliyopaki chini ya kivuli na vifaa mbalimbali vimepangwa uwanjani .

Mto wenye maji mengi machafu na takataka iliyoelea juu. Mto huu unaonekana kuchafuliwa, hii inadhihirisha hali ya uchafuzi wa mazingira. Pembeni kunaokenaka kukiwa na barabara na magari na watu wanapita.

Wanyama wa porini haswa wanyama wa hayawani wanaonekana wakiwa katika mandhari yao nyasi safi ya savana pembeni kunaonekana kukiwa na manyumba ya ghorofa mingi ikiaminika kuwa ni mji uliopakana na mbuga ya wanyama.

Hii ni sehemu ya barabara ambayo huenda kulinyesha mvua kubwa ambayo ikasababisha mafuriko, ikakusanya takataka na ikaicha kando, kando ya barabara. Mwanaume mmoja anaonekana akiwa amesimama akitazama hayo takataka.

Mbuga ya wanyama. Tunaona swara wengi wakiwa wanakula wengine wakiwa wamesimama na wanaonekana wenye shaka. Pembeni tunaona mnyama mwingine ambaye haonekani vizuri, huenda simba . Nyumaye kuna mti ambao umechipuka na unaonekana vizuri kwa umbali. Anga inaonekana ya bluu na yenye mawingu machache.

Twiga, ambaye ameonekana kutulia na kukula majani kwenye mti ambao uko chini yake. Pembeni kunaonekana majumba kuashiria kwamba sehemu hii ambapo twiga yuko imepakana na mji. Anga inaonekana kuwa ya buluu na mwangaza uko wa kutosha.

Kifaru mkubwa mwenye pembe iliyopinda. Kifaru huyu anaonekana mwenye afya na yuko kwenye mandhari mazuri. Pembeni, kunaoneka miti mingi na miali ya jua ikiwa imepenyeza kupitia kwenye miti hiyo.

Hawa ni wanyamapori aina ya swara. Watatu, wanaonekana wakitembea kwenye nyasi. Ardhi na mandhari inaonekana kuwa ya savanna. Pembeni pia kukionekana wanyama wengine ambao hawaonekani vizuri kwenye picha.

Huyu ni swara, swara anaonekana akikimbia. Madhari yake yanaonekana kuwa ya nyasi, nyasi ambayo ni ya savannah na mandhari ambayo yanaweza kumsababisha kunawiri kwa wanyama pori. Mnyama huyo anaonekana kukimbia pengine kuhepa hatari kama vile simba.

Hali inaonyesha mandhari iliyodhoofika. Manyumba za mabati, na mtu mmoja ambaye amevalia buti akiwa amebeba gunia mgongoni mwake, mkononi mwake akiwa ameshikilia ndoo nyeupe iliyo na pakwa rangi ya bluu chini yake. Mandhari inaonekana kuwa chafu, au yaliyokuwa na mafuriko.

Mabomba yanayosafirisha pengine maji au maji taka, yanaonekana yakiwa yamevuka kutoka upande mmoja hadi mwingine. Mtu anaonekana kuwa na maji yenye rangi ya kahawia yanayopita. Pembeni kunaonekana kuwa na nyumba iliyo na paa la rangi ya buluu.

Watu wawili mmoja akionekana kutabasamu sana mwanamke wakiwa wamesimama mbele ya twiga ambaye ameweza kuinua shingo yake mbele ya kizuizi. Twiga huyo anaonekana mtulivu na aliyewekwa vizuri.

Watu wanne, mmoja akiwa ni dereva wa gari, wengine wawili wakiwa juu ya gari na mmoja akiwa amemshikilia kifaru. Kifaru anaonekana kana kwamba anapigana na watu wanne wamevalia sare rasmi za askari walinda pori.

Watoto wengi wa ndovu wanaonekana wakiwa mahala pamoja. Watu wengi pembeni ambao huenda hao ndio waliotembelea mahala hapa paliofugwa hawa ndovu wadogo. Wanaonekana wakiwa wamesimama kwa mshangao, wengi wakitabasamu, wengine waki.

Watoto wanaokula chakula ambayo wamekewa kwenye masahani wameketi chini kwenye sakafu. Ukuta wa rangi ya blue unaonekana nyuma yao. Watoto hao huenda ni watoto mayatima walioko kwenye maabara ya watoto mayatima.

Mnyama anayeitwa kiboko, akiwa kwa mandhari yaliyo na matope kwa wingi..pia mandhari haya yanaonekana kuwa yamezingirwa na waya, ili kuweza kufungua huyu kiboko mahala hapo asije akatoroka.

Wanawake wawili wanaonekana wakifua, mtoto mmoja akiwa amesimama kwenye maji chafu yanayopita. Mtu mmoja amesimama kando ya nyumba iliyo na idhorora kimandhari. Nyumba yenyewe inaonekana kuwa ni ya hali ya duni na mandhari ni chafu.

Nyati mmoja ambaye amefungiwa kwenye mbuga huku anaonekana amesimama na mwenye njaa. Maeneo haya yana mandhari, yako na miti michache huku jua likiwa limepenyeza kwenye miti hayo.

Magari inayopita kwenye barabara ambayo simba jike amesimama mbele yao. Gari moja ikiwa na usajili wa KDH 783Y,ingine ikiwa KBJ 688R.

Mwanamke mmoja ambaye ametandika shuka akiwa amekaa. Mbele yake kuna mbwa aliyewekwa kamba shingoni. Kando yake kuna kikapu, pengine kilichobeba vitamu au vyakula. Mandhari inaonekana kuwa ya msitu msitu na yenye utulivu.

Mtu mmoja akiwa amesimama katikati mwa mandhari yanayoonyesha hali ya utulivu na mandhari haya yanaonyesha mandhari yaliyotunzwa vizuri. Anga ni ya buluu ikiwa na mawingu machache. Mtu amevalia manjano na mabuti ya manjano.

Watu watatu wakitembea wawili wanaonekana wakiwa wakiafrika mmoja akionekana ni mzungu. Wawili ni wanaume wakiwa wamevalia suti. Mmoja ni mwanamke akiwa amevalia kitenge na wanatembea katikati mwa msitu mmoja anaonekana kueleza jambo.

Twiga wawili walio katika mandhari mazuri wanaonekana, mmoja akiwa karibu na picha huku ameinua kichwa na kuweza kutoa ulimi wake nje akiwa amekaribia sana kwenye eneo lililotengwa na mbao.

Wanyama wa pori aina tofauti wakionekana wakiwa kwenye mandhari ya utulivu, maanake Wanyama hawa wanaonekana wenye kutulia na amani ,mbuni anaonekana akiwa anakula ama kuchakura pembeni kunaonekana swara waliosimama wengine wakiwa, miti mingi inaonekana inayoipatia mandhari hii utulivu.

Twiga wawili wanaonekana wakiwa katika mandhari ya mbuga ya wanyama pori. Mandhari hayo yanaonekana pia yakiwa na wanyama wengine kando kando. Pembeni kunaonekana kukiwa na majumba ambayo yanaonekana ni mji uliopakana na mbuga ya wanyama.

Ukumbi ulio na watu wanaoimba na kucheza densi na kuonyesha sarakasi , huku pia na watu ambao wameketi wanaonekana kama wanafunzi waliovalia sare, wakiwatazama wanaofanya sarakasi kwenye ukumbi.

Watu wengi wanaoonekana wakiwa wanapanda miti. Hii ikiwa ni kampeni ya upandaji wa miti kwa wingi. Watu hawa wanaonekana pia wengine wawili wakiwa wamevalia barakoa na wameweza kuchuchumaa ili kuweza kufikia mchanga wa kuipanda.

Ukumbi wenye viti vya rangi ya kijani. Mwangaza wa kutoka unaotoka kwenye dari na watu waliovalia mavazi ya kitamaduni huku wakiwa wameshikilia vifaa mikononi mwao wakionekana wakicheza densi ama wakiwa katika hali ya kuimba.

Mtoto wa tembo, tembo mdogo akionekana akiwa ameinua masikio. Tembo huyu rangi yake inaonekana kuwa rangi ya mchanga. Mandhari yake inaonekana kuwa ni msitu na pia jua linawaka na mandhari ni safi.

Ndovu wachanga wengi, mmoja aliyekaribia kwenye kamera akionekana akikunywa maji . Watu wengi wanaonekana pembeni. Na mwingine mwenye sare ya kijani kibichi pia akiwa amesimama kando. Hii inaonekana kama mahali pa kufuga wanyama pori wachanga.

Mwanaume mmoja ambaye anaonekana kwa umbali akiwa amesimama. Kando kando kuna miamba mikubwa ya mawe. Mwanaume huyu anaonekana akiwa amevaa shati ama sweta ya bluu.

Mti mmoja umesimama katikati ya uwanja mpana wa kijani. Mbele yake kuna bwawa wa maji tulivu. Anga ni jeupe na la buluu. Mawingu mazito yamefunika sehemu kubwa ya anga. Mandhari ni tulivu na ya asili.

Mwanaume amevaa suti ya kazi yenye rangi ya kijani na mikanda ya mwanga akiwa amesimama nje karibu na makaazi ya mtaa. Anaonekana kuelekeza mkono wake wa kushoto labda akitoa maelekezo au kuelezea jambo fulani. Nyuma yake kuna manyumba za kazi na miti. Mazingira yanaonekana ya mtaa wa jiji.

Nyati mkubwa amesimama kwenye nyasi akitazama moja kwa moja mbele. Pembe zake ni kubwa na zimejikunja pembeni na nyuma yake kuna nyati mwingine wakichunga. Mazingira ni ya savana na nyati anaonekana kwenye nguvu na tahadhari.

Kobe mkubwa wa ardhi anatembea kwenye nyasi na udongo. Gamba lake lina rangi ya hudhurungi na mistari ya mviringo. Kichwa na mguu wake vinaonekana wazi huku majani ya kijani yakizunguka upande wa mbele. Mazingiria ni ya asili na kobe anaonekana kutembea polepole.

Mtu mzima amevaa nguo za kazi, ameinama akimimina maji kutoka kwenye mtungi wa plastiki wa manjano kwenye ardhi yenye matope na taka. Pembeni mtoto ameketi chini akichimba au kuchungulia kwenye udongo. Mazingira yakiwa ni ya dampo au la eneo la taka.

Mabasi yanayotumika kwa ajili ya usafiri wa mjini yanaonekana yakipita au yakiwa yameegeshwa, yakifuatilia laini au mkondo fulani. Pikipiki tatu, iliyo na watu, inaonekana ikipita; watu waliomo wamevalia sare za kujikinga na za kujitambulisha.

Gari ya usafiri ya kampuni ya Metrotrans ikiwa imeegeshwa kungoja wateja kupanda. Gari hii iliyo na maandishi KDL 131T ni gari yenye rangi tofauti kama vile ya bluu, nyekundu na kijivu hafifu. Mtu anaonekana akiwa ameshikilia bango huku watu wengine wakipita.

Hii inaonekana kua ni katikati mwa mji. Gari ambayo ni la usafiri limepaki kando. Gari lenyewe ni la mchungwa. Pikipiki mbili zilizoko na watu zinapita. Mbele kuna bango lililoandikwa, Chania T Sacco, na lina namba 237, kuonyesha linaenda Ruiru, KU, Juja, na Thika, shilingi ikiwa Mia Moja.

Hii ni sehemu ya mjini ambayo watu wanaonekana wakiwa wenye shughuli. Wengine wanapita, wengine wasukuma mkokoteni, wengine wako juu ya pikipiki. Pikipiki zingine zikiwa zimeegeshwa. Magari ya kampuni ya Metro Trans na KBS pia zikiwa zimeegeshwa hapo karibu.

Mwanamke akiwa aliyevalia koti ama sare za mtu ambaye anahudumu kwenye matatu, ama anayehudumu kwa duka anaonekana akiwa amesimama mbele ya matatu iliyoandikwa Molo Group na juu yake kuna bango ya Nakuru Direct. Watu wengine wanaonekana wenye shughuli na wakipita. Mwanaume pia anaonekana akipita mbele ya hiyo gari yenye nambari ya usafiri KCU 511 .

Barabara kuu ikonyesha gari zinazopita na magari pia yanavyokuja. Pembeni, wanaonekana watu wanaotembea kwa miguu. Gari la kwanza linaonekana ni gari la polisi na linaenda kwa kasi.

Gari la kampuni ya KBS la usafiri wa mji likionekana kwa ukaribu. Watu walioshikilia mabango wanaonekana pembeni, huku mmoja akionekana akiinamia gari hili kana kwamba anajaribu kuangalia mguu wa gari. Watu wengine wanapita.

Hali ya pilkapilka za ushughuli nyingi mjini. Watu wanaonekana wakipita, wengine wanapita na mizigo, mmoja akipita bila mizigo na mwingine anasukuma mkokoteni. Magari pia yameegeshwa. Mwanamke mmoja anaonekana akienda kudandia gari.

Sehemu ya mji ya kupandia magari gari yenye usajili KCQ782P ya usafiri ya wateja wa abiria mjini ikionekana ,gari hii ni ya kijani kibichi iliyopakwa rangi mtu mmoja ambaye ameshikilia bango, lililoandika mahali ambapo gari hili linaenda na pengine shilingi ngapi ya kulipa ,anaonekana akiwa amesimama mbele ya hiyo gari.

Barabara mbili zikionekana, barabara moja ni ya magari yanayopita kwa pande zote mbili. Moja ikiwa ni gari linalopita kupitia upande mmoja. Lori mbili nyeupe na gari ya kibinafsi inaonekana ikielekea upande mmoja huku pembeni kando, kando watu wakitembea. Anga inaonekana kuwa ya mawingu na miti yanaonekana kwa umbali kidogo.

Haya ni mabasi yanayoelekea upande wa 46 ukionyesha kwamba bei ya kufika 46 ni shilingi 40. Basi hii ni la kampuni ya KBS . Basi lenyewe ni ya rangi ya blue nyepesi na blue iliyokolea.

Mbele ya gari, gari lingine likiwa mbele. Gari la abiria la rangi ya mchungwa. Pia kukionekana sehemu ya wapita mguu wanaosaidia kuvuka barabara inayoonekana kuwa na shughuli nyingi. Kando yake kuna gari ya kampuni ya Bolt inayopita.

Basi aina ya Nico inapita kwenye daraja ambalo chini yake ni maji na kuna daraja lengine juu yake ambayo gari pia linaonekana likipita ingawaje gari yenyewe haionekani. Kuna gari pia ya kibinafsi inayopita.

Barabara yakiwa na sehemu tatu tofauti, sehemu mbili za magari zinaenda upande moja na sehemu moja ya magari inaenda upande mwingine. Pembeni kunaonekana kukiwa na manyumba, huenda ni maduka au manyumba ya kukodisha ya kuishi.

Katikati mwa mji, polisi wawili wa trafiki wanaonekana wakisaidia kuongoza magari ili kuepusha msongamano. Mwanamke mmoja mwenye begi anapita, huku watu wengine pembeni wakiwa wamekaa. Magari yanayopita ni ya kibinafsi na moja ni la abiria.

Gari, aina ya kisasa ya City Hoppa, ikiwa imeegeshwa huku msimamizi ama mhudumu, akiwa amesimama kwenye mlango kuweza kuita watu waingie. Watu wanaonekana wakipita, wengine wakiwa wamesimama. Nyuma yake kuna gari ya kampuni nyingine, mbele yake kuna dereva aliyevalia sare za bluu akiwa amesimama.

Gari la usafiri la abiria la mji, likiwa limeegeshwa. Abiria mwanaume anaonekana akiingia kwenye gari hilo. Gari hili lenye maandishi KBX 474E,lenye michoro na ni ya rangi ya blue . Magari mengine ya usafiri wa abiria yanaonekana pembeni, huku watu wengine wakipita wanaonekana

Barabara kuu yenye magari mengi. Magari yanayokuja upande wa kushoto na upande wa kulia vikienda. Kunaonekana kukiwa na basi la abiria na magari ndogo ndogo ya kibinafsi pamoja na malori yanayopita kwenye barabara hio sawia. Pembeni kuna maduka makuu na kuna manyumba ya ghorofa na pia kunaonekana kukiwa na tanki ya maji ya chuma iliyoinuliwa.

Sehemu ya barabara, magari ya abiria ikiwa imeegeshwa upande wa kushoto huku pikipiki ikipita na gari nyingine ya rangi ya machungwa. Upande ule mwingine kunaonekana kukiwa na daraja la watembezi kwa miguu inayosaidia kuvuka barabara hili lenye shughuli nyingi.

Basi ya rangi ya kijani ikiwa inapita au ikiwa inaeegeshwa. Nyuma yake inafuatwa na basi lingine kubwa, ambalo limeandikwa Nairobi chini yake, na yote inaonekana kuwa ya abiria. Basi hii yaa mbele ya kijani imeandikwa perfect . Kando yake kunaonekana watu wanaopita au wanaohudumu wa hiyo basi.

Barabara kuu ikiwa na magari machache, mengine barabara kwa upande mwingine hauna magari kabisa, alafu upande mwingine wa kulia ukiwa na basi na lori ya kijani kibichi ambayo inasafiri.

Magari mawili ya kampuni ya Metro Trans yakiwa imeegeshwa moja nyingine ikionekana kupita, mbele yake akionekana mwanamke ambaye ni askari wa trafiki. Watu wengine wanaonekana wakipita mwingine anaonekana akiwa amefungua mlango ya gari nyeusi, huenda ya kibinafsi.

Gari la moshi la abiria linapita. Pembeni, kuna kifa ambacho hutumiwa kama daraja cha wapita miguu, wakivuka ng'ambo hii ama ng'ambo ile. Mahala hapa kunaonekana kukiwa kumezingirwa na nyaya.

Katikati mwa mji ulio na shughuli nyingi, kijana mmoja aliyevalia begi mgongoni anaonekana akipita. Mwingine mama akionekana kwenye gari. Askari wa trafiki pia akionekana, majumba pia ya ghorofa ikionekana kwenye upeo.

Hii ni steji iliyoandikwa iliyo na mabango kwa jumba power tools ikiwa pia chini ya ghorofa ya rangi ya mchungwa. Gari linaonekana likiwa linapanga watu gari lenyewe limendikwa Voi, Mombasa, Mtwapa, Mavueni na Malindi.

Katikati mwa mji mwenye shughuli mingi juu kunaonekana bango la taxi nikiwa limepigwa picha kwa ukaribu, watu wengine wanaonekana upeuni ya sehemu ya nyuma ya picha ikiwa pia kunaonekana basi la abiria aina ya Zainab.

Hii ni barabara kuu. Barabara yenyewe ikionekana kuwa na magari machache huku upeoni kukiwa na magari mengine mengi. Kuna bango la matangazo kando yake na pia kunaonekana kukiwa na side mirror kwa gari.

Hii ni sehemu ya stage ya gari. Gari moja iliyo na usajili KDH 042J ya abiria ikiwa imepaki. Juu yake kuna bango iliyoandiwa; Mai Mahiu na Longonot. Gari lenyewe lina maandishi ya Narok line na watu wanaonekana wengi wanapita, huku wengine ni kama wanaingia kwenye gari hilo.

Magari yaliyoegeshwa ya usafiri wa mijiji ambayo ni jiji la Nairobi inaonekana ikiwa ni ya kampuni ya Metro Trans. Gari linaloonekana vizuri ni lenye nambari ya usajili KDA 415A. Watu wanaonekana wakipita na wakifanya shughuli zao.

Matatu nyeupe zenye mistari ya manjano na nyekundu zimeegeshwa kando ya barabara kwenye kituo cha mijini. Watu wanapita na wengine wamesimama karibu na magari. Baadhi yao wamevaa mavazi ya rangi tofauti na mmoja ana barakoa.

Barabara kubwa yenye magari mengi, mabasi na matatu pamoja na watu wengi pembeni mwa barabara. Majengo marefu ya biashara na ofisi yanaonekana upande wa kushoto na kulia wa barabara huku taa za barabarani zikiwa katikati. Hali ya anga ni ya jua na mazingira yanadhihirisha shughuli nyingi za jiji, huenda ni Nairobi.

Barabara imejaa magari ya usafiri wa umma kama matatu na basi pamoja na lori la taka upande wa kulia. Nyuma kuna majengo marefu yenye makazi na biashara. Upande wa kushoto kuna uzio wa waya na mtu anayetembea kando ya barabara.

Barabara kubwa yenye njia nyingi ikiwa na magari machache yanayo pita. Upande wa kulia kuna barabara ya huduma na mnara wa kijani mrefu huku upande wa kushoto kuna bango la majengo na biashara.

Ni magari ya shuttle yameegeshwa kando kando ya barabara na bango kubwa limetandikwa juu likiandikwa Nakuru direct .Duka la dawa la Uzana Pharmacy lipo upande wa kushoto na watu wanapita kando ya magari hayo. Majengo ya ghorofa yanaonekana nyuma yakionyesha eneo la shughuli nyingi za usafiri mjini.

Basi la rangi ya buluu na kijani limeegeshwa mjini. Limeandikwa namba 725 na jina City Shuttle. Pembeni kuna pikipiki na vijana wawili wamesimama karibu na basi. Nyuma kuna majengo marefu ya biashara na miti.

Hii ni duka inayouza maji masafi ya kukunywa. Kando yake kunaonekana kukiwa na duka ya nguo hasa nguo za kike zikionekana kutoka kwenye upande wa kulia.

Lori la uokotaji wa nataka zikiwa inapita ama ikiwa imeegeshwa. Lori hii yenye kichwa nyeupe na trella ni ya blue , iko na taka zilizo kwenye mirundo ya magunia. Lori hii trella yake imeandikwa, Let's Make Eastleigh green and Clean .

Tengi kubwa ya kuchotea maji, ikiwa juu ya nyumba. Tengi hii ni nyeusi kwa rangi na ni ya kampuni ya Toto. Pia tunaona nyumba ambayo inajengwa haijakamilika, kukiwa na arials na signals , zikiwa zimewekwa juu yake.

Mashine mingi iliyopakwa rangi ya samawati inaonekana ikiwa katika sehemu moja. Mashine hii huenda yanatumika kupump maji au kusafisha maji ili kuweza kutumika kwenye nyumba.

Mfereji wa maji uliochimbwa na maji yanaonekana kuwa yamesimama. Maji hayo ni machafu. Mtu anaonekana kuwa amesimama lakini ni shadow ya mtu ambayo inaonekana.

Mrundo mingi ya mabomba nyeusi ya maji yamewekwa kwenye sehemu moja, huenda yamekusanywa na kufungwa vizuri kwa ajili ya kusafirishwa katika sehemu mbalimbali ya nchi.

Mwanamke aliyetabasamu na kuitazama kamera moja kwa moja, mikono yake ikiwa imevalia glavu. Mkono wake wa kushoto ukiwa umeshikilia maji, wa kulia ukiwa umefungwa kwa barakoa. Anaonekana ni kana kwamba ako mahali ambapo anaweza kufungulia maji kwa mara ya kwanza; maanake nyuma yake kuna watu waliosimama wengine wakitabasamu pembeni.

Mabomba ya chuma, ya maji au ya kuweza kupeleka maji taka. Hili linaonekana likiwa limewekwa kwenye rundo. Mabomba hayo mengine bado yako katika straight na mengine yamepinda. Mabomba haya huenda yametupwa au yamewekwa tu ndo yatumike baadaye.

Tap ya maji ikionyesha tone la maji likiwa limening'inia likingoja kuanguka chini kwenye sink .Hii ni sink na tap ya kisasa. Linaeza kuwa kwenye nyumba ya kifahari ya kisasa ama kwenye hoteli.

Tenki nyeusi kubwa ya maji na pia tenki ndogo ya maji . Mabomba ya rangi ya kijani yanaonekana yakipita kando. Tenki hizi kubwa ni ya kampuni ya Technotank.

Ngazi za vigae vyeupe na mpini mweusi zimepangwa upande wa kushoto, zikiwa karibu na ukuta wa rangi ya manjano. Pipa kubwa la blue na boksi la kartoni viko chini ya ngazi. Pembeni kuna mlango wa chuma wa rangi ya blue . Kona ya kulia kuna rundo la mifuko ya plastiki nyeupe na nyeusi juu ya ndoo pamoja na jozi ya slipa za kiume sakafuni.

Eneo la ujenzi, ardhi ikiwa imechimbwa na mchanga pembeni. Wafanyikazi wawili wamevaa kofia za njano na nguo za kazi wakifanya kazi karibu na mabomba makubwa ya rangi ya buluu na nyeusi.

Sehemu ya duka la maji safi na rangi ya bluu yenye mapambo ya matone ya maji na chupa kubwa za maji zimepangwa ndani. Mlango wa chumba na madirisha makubwa yanaonekana mbele huku sehemu ya ndani ikiwa safi na imepangwa vizuri. Kuna viifaa vya kuhifadhia maji na rafu ndogo ukutani.

Tanki kubwa la chuma limewekwa juu ya trela yenye magurudumu mawili. Liko kwenye shamba lenye nyasi na udongo mwekundu. Tanki lina mfuniko upande wa juu na bomba ndogo pembeni huku uzio wa waya ukiwa nyuma. Mazingira yanatoa hisia ya shughuli za kilimo au usambazaji wa maji vijijini

Lori jeupe kubwa limebeba magunia makubwa ya taka. Watu kadhaa wakiwa juu ya mizigo huo wakipanga au kusimamia mizigo. Lori limesimama kando ya barabara mjini. Nyuma kuna jengo refu na miti michache pembeni. Mazingira yanadhihirisha shughuli za ukusanyaji wa taka katika jiji.